Hawa ni watu ambao wamesimama, wanaume wote wamevaa suti na tai. Nyuma yao kuna bendera tatu.

Hapa ni mahali ambapo huduma za serikali hutolewa, mtu mmoja aliyevaa barakoa ameketi kwenye kiti huku akifinya kompyuta iliyoko mezani, juu ya ukuta kuna kizima moto na maandishi yanayoelezea jinsi unavyopata huduma za serikali .

Hii ni mchezo wa kandanda ,hapa ni uwanjani wachezaji wa timu mbili wanacheza, timu moja imevaa nguo nyeupe na wale wa timu nyingine wamevaa nguo nyekundu nyuma ya uwanja kuna kituo cha polisi.

Hawa ni watu watatu ambao wameshika vitabu kwenye mikono zao, huku wametabasamu, nyuma yao kuna michoro, pia kuna nembo ya serikali la Kenya.

Hapa ni pahali ambapo watu wanajiandikisha ili wapewe namber ya hudumu. Mtu aliyeketi kwa kiti anafinya tarakilishi. Kando ya tarakilishi kuna fomu, watu wamepiga foleni.

Kuna nembo ya serekali ya Kenya chini yake kuna maandishi inayoelezea kuhusu hali ya uongozi ya kituo vya aki.

Hawa ni watu ambao wanashangilia, watano wao wemeinuwa mikono yao, moja wao anapuliza filimbi huku wanashika simu mikononi mwake.

Hapa ni mahali ambapo huduma sa serikali hutolewa kuna watu wanaosimama huku mmoja wao akizungumza. Kwenye ukuta kuna maandishi.

Hawa ni mawakili watatu waliovaa nguo nyekundu, nyuma yao kuna watu, mbele yao kuna mwanaume aliyevalia suti nyeusi ambaye anazungumza na wao.

Sehemu hapa hakuna mmea kuonyesha kwamba ni jangwa. Kuna taka zilizotupwa, ni mahali ambapo taka utupwa.

Huyu ni mama mmoja ambaye ni wakili . Ameinua bibilia juu huku akiongea . Mbele yake kuna meza ambayo ina mikrofoni .

Hapa ni mahali ambapo huduma za serikali hutolewa, wafanyi kazi wamevaa nguo ya rangi nyeupe, askari moja wa jinsia ya kike anahudumiwa.

Hapa ninkwa hema, watu waliovaa barakoa wameketi kwenye viti, ni mahali ambamo huduma hutolewa kwa wananchi, kuna matarakilishi kadhaa.

Hii ni umati wa watu watu hawa wanaonekana kushangilia wengine wanapiga makofi huku moja anapuliza firimbi watu hawa wamevaa nguo za rangi tofauti tofauti.

Hapa ni uwanjani. Hii ni mchezo wa kandanda. Timu moja imevaa nguo ya rangi ya kijani, wala timu nyingine imevaa nguo ya rangi nyeupe.

Huku ni kituo cha kupata huduma ya serikali. Kwenye nyumba hii kuna viti mingi ambavyo vimepangwa. Kuna wanawake wawili ambao wameketi.

Hapa ni pahali pa kuuza vyakula mama mmoja anayetabasamu ameshika mwavuli karibu na kijimeza kidogo yenye maandishi ya kukaribisha wateja juu ya kijimeza kuna vyupa chini yake kuna kikombe.

Huku ni kituo ya kupata cheti kama vile ya mtoto mchanga . Mzee mmoja ambaye amevaa miwani na suti anazungumza huku wenzake wanamsikiliza.

Hawa ni watu watatu ambao wametabasamu, wamevaa nguo ya wakili. Kwenye mkono wao ,wameshika barakoa.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati jeupe ameshika kijikaratasi kwa mikono yake. Anamuelezea mama aliyeshika mtoto yaliyomo kwenye kijikaratasi. Nyuma yao kuna watu wanne.

Hizi ni pasipoti. Ina nembo ya serikali ya Kenya. Juu zao zina rangi ya buluu. Hutumiwa na watu wanaotaka kutoka nje ya nchi kuenda nchi zingine.

Kuna umati wa watu. Chini ya mti kuna watu wawili walioketi kwenye viti huku wakiandika kwenye vijikaratasi. Watu waliobeba fomu mikononi mwao wamepia foleni.

Hawa ni wachezaji ambao wanakimbia. Wengi wao wamevaa nguo ya rangi buluu. Nyuma yao kuna goli ambalo imezingirwa na neti.

Hii ni umati ya watu wanaoshangilia. Wengine wameinua bender. Mmoja wao ameinua bango ambayo imeandikwa kwa gola inaonesha kuwa wanasherekea ushindi.

Mtu mmoja ambaye anafinya tarakilishi, aliyevaa nguo nyeusi, anazungumza na mwanaume mmoja aliyevaa suti nyeusi na barakoa. Kando ya mwanaume huyu kuna wanawake wawili.

Hii ni mtaro, kuna maji ndani yake. Kando kuna mchanga. Nyuma yake kuna ukuta ya mawe iliojengwa na nyumba.

Hawa ni wachesaji nguo ya timu yao ni ya rangi ya samawati. Wamekusanyika pamoja kuonyesha kwamba wanapewa maagizo na kocha wao.

Hapa ni mahali ambapo huduma za za serikali hutolewa. Wafanyikazi wamevaa nguo zinazofanana. Kwenye ukuta kuna nembo ya serikali ya Kenya.

Hapa ni kwa barabara watu wanavaa shati ya kijani wanaonekana kukimbia nyuma yao basi lenye watu juu linawafuata kando ya basi kuna watu wanawafuata.

Hii ni mchezo ya netiboli ya wanawake ,timu mbili zinacheza , wachezaji wa timu moja wamevaa nguo ya rangi nyekundu na wa timu ingine wamevaa nguo ya bluu, nyuma yao kuna mashabiki wanaotazama.

Hapa ni uwanjani. Hii ni mchezo ya kandanda ya wanaume. Mchezaji moja aliyevaa nguo ya rangi ya manjano amepiga teke mpira. Nyuma yao kuna watu.

Hawa ni watu wawili ambao wanacheka. Mwanaume amemshika mkono ya mwanamke ambao amesuka. Kando yao kuna watu.

Hii ni umati wa watu wamevaa shati nyeupe na suruali nyeusi kwenye ukuta kuna nembo ya mamlaka inayopeana huduma kwa Kenya.

Hii ni kituo cha kupata huduma ya serikali. Askari mmoja ambao ameshika bunduki anatembea humu ndani. Kuna viti ambavyo havijakaliwa.

Hii ni mchezo wa kuruka, mwanaume moja ambaye ameruka amelala kwenye mchanga, nyuma kuna watu ambapo wengine wamesimama huku wengine wameketi.

Askari mmoja anatembea kwenye chumba hili kando yake kuna watu ambao wanasimama kwa dirisha. Upande mwingine kuna watu ambao wameketi chini huku wameshika fomu kwenye mkono zao.

Mtu aliye keti kwa kiti anatumia tarakilishi na amevaa shati nyeupe na koti nyeusi na tai mbele yake anamakaratasi mezani mwenzake amevaa nguo imefanana na anaonekana kupanga vijikaratasi.

Umati wa watu wamesanyika kwenye uwanja ambapo wengine wameketi huku wengine wakitembea. Kuna mtu mmoja amebeba bendera ya kenya. Nyuma ya uwanja kuna maandishi nyuma ya watu kuna kiongeza nguvu.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye kiti huku akijaza fomu. Mbele yake kuna mtu ambaye anashika fomu. Kando yake kuna mwenzio anafinya simu. Nyuma yao kuna ukuta wa mabati. Kando yao kuna mzee moja anawaangalia. Kando ya mzee kuna mwanamke anasimama.

Wachezaji wamekusanyika kwa umbo la duara huku wameshikana mabegani huku wamevaa shati ya manjano na kaptura nyeusi isipokuwa mmoja wao.

Hii ni mchezo ya aina ya kandanda. Timu mbili ya wanaume inacheza uwanjani. Nyuma ya uwanja ,kuna mashabiki wanaotazama mchezo huu ukichezwa.

Kuna vijikaratasi kwenye juu ya ukuta inayo onyesha huduma mbalimbali zinazotolewa. Kuna watu watatu ambao wanaonekana kujadiliana huku mmoja wao akiwa ameangalia televisheni iliyoko kwenye juu ya ukuta. Chini ya televisheni kuna nembo ya huduma ya Kenya.

Hii ni mchezo ya mpira wa mkono, timu mbili za wanawake zinacheza. Mchezaji mmoja amevaa shati nyeupe na kaptura nyeupe, wachezaji wawili wamevaa shati na kaptura ya buluu, nyuma yao kuna mashabiki wanao tazama.

Hii ni pipa ya kutupi taka baada ya kusafisha au kufakia nyumba imewekwa karibu na mlango utumiaji vivaa hiki inajakia kwaudunsaji wa mazigira na kuepukwakwa magonjwa yanayo letwa uchafu.

Kwenye ukuta kuna nembo ya mchoro ya jogoo. Mwanaume mmoja aliyefaa suti anamvalisha kofia nyekundu mwenzio ambaye ameshika cheti kwenye mkono yake. Nyuma yao kuna umati ya watu ambao wameonekana kutabasamu kuonyesha idhara kwamba wako na furaha. Miongoni mwao kuna waliofaa barakoa.

Hii ni ofisi ya kutegeneza pasipoti. Nambari ya ofisi imeonyeshwa juu ya mlango. Mwanaume mmoja aliyevaa suti na kofia nyeusi anahudumiwa.

Hii ni mchezo ya aina ya voliboli ,timu mbili ya wanawake walioavaa nguo ya rangi tofauti wanacheza ,nyuma yao kuna mashabiki wanaotazama mchezo hii ikichezwa.